Eneo la ndani lenye watu waliovalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu pamoja na vifaa kinga mfano wa miwani pamoja na barakoa, walio na mtu aliyemulikwa kwa tochi katika kinywa chake ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kutoa huduma za kinywa na meno.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu yenye rangi nyeupe aliyopo katika eneo mfano wa maktaba yenye rafu zilizohifadhi bidhaa huku meza ikiwa na mashine ya kielektroniki aina ya kompyuta mpakato ikiashiria kuwa ni mtoa huduma za kiafya.

Mtu aleyevalia mavazi maalumu ya rangi nyeupe, aliyepo katika eneo la ndani lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti, ikiashiria ni mtu atumikaye kwa ajili ya kutoa huduma za kiafya.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu ya rangi mchanganyiko kijani pamoja na nyeupe, katika eneo la ndani lililozungukwa na mashine pamoja na vifaa vya kielektroniki. Ikiashiria kuwa ni watu wenyekutoa huduma za kiafya.

Jopo la watu waliopo katika eneo lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti, ikijumuisha malimao pamoja na vimiminika vilivyohifadhiwa katika chupa na vifungashio. Ikiashiria kuwa ni eneo lilnalotumika kwa ajili ya kuuza dawa ya asili.